Magunia mingi yaliyojaa vitunguu yamepangwa pembezoni mwa lori la kijani. Watu wawili wanaonekana wakihudumia shehena hiyo, moja akiwa ndani ya lori akipanda magunia na mwingine akiwa chini akisimamia. Mazingira yanaonyesha shughuli za soko au usafirishaji wa bidhaa.